Watu wachezaji washangilia kwa kushinda katika mashindano waliokua nao na kuinua trophy ambao wameweza kupewa na kufurahia kwa zaidi chini ya nyumba yenye madirisha mengi na nguo zao nyeupe kisha chini kuna nguo waliovalia za samawati.

Kundi la watu lenye sare ya manjano na nyekundu na kofia nyekundu ambao wanaonekana kusimama kwa hamaki na watatu wa mbele kabisa wa mstari, wanazungumza kwa mazungumzo ya ndani wakionyeshana kwenye vidole vyao.

Katika Huduma ya jamii, watu walioketi kwenye foleni ya safu wakingoja kutolewa huduma, daktari wawili wamesimama katika kaunta 7,kaunta ya nane ikiwa haina mtu na mmoja aliyevalia kofia nyeusi ,vulana nyekundu na suruali nyeusi amesimama katika kaunta ya 9.

Katika chumba cha kutoa huduma twaona wahudumu wanne wamesimama nyuma ya meza ya huduma huku wakiwa wameangalia tarakilishi kwa makini mwanamke mmoja aliyevalia shati nyeupe na sketi nyeusi akiwa anaguza tarakilishi. Nao wanaume wawili upande mwingine wakingoja kupewa huduma yao.

Uwanja mkubwa wa kucheza mpira, wanakandanda wakiwa katika harakati ya kucheza, walio na sare ya manjano na wengine sare ya kijani wanakimbiza mpira kana kwamba kuanguka ilhali upande mwingine ngazi ya umati wa mashabiki umeketi ukishabikia mpira.

Wanawake wawili wenye kanzu ya rangi ya nyeusi na nyekundu na skafu ya samawati na nyeupe uonekana kusimama kando na katikati ya wanaume watatu ambao wamesimama na kuangalia umati kisha nyuma yao kuna bendera mbili za Kenya na kati yao bendera ya manjano na mlango wa rangi ya hudhurungi.

Ndani ya ofisi za kutoa huduma za wananchi aliyeketi kando ya meza upande wa nje ni askari mmoja mwanamke ana nguo sare yake ya polisi anaegemea kwenda mbele naye upande wa ndani aketi mwanamme mmoja aliyekatika tarakilishi yake na daftari limefunguliwa akimsikikza askari mwanamke.

Katika stadium moja kubwa waonekana halaiki ya watu. Katika mandhari ya nyuma hafifu nayo uwanjani paonekana watu timu mbili iliyo na sare ya kijani na nyingine samawati na mistari nyeupe wakiwa wanacheza mpira wa kandanda.

Umati mkubwa wa watu wanaonekana katika uwanja mkuu huku wakishabikia wachezaji, wanaocheza uwanjani wakiwa wamevalia sare nyekundu na nyeusi na ingine ikiwa na sare ya manjano wakikimbia kwenye uwanja.

Mashabiki wenye hamaki katika nyuzo zao waonyeshwa katika camera na mwanamke mmoja kati yao anyoosha skafu iliyoandikwa Gor Mahia, na wengine waliovalia sare zao katika rangi ya majani waonyesha kushangilia.

Katika mandahari iliyofifia ya rangi nyekundu na nyeupe utaona watu watatu waliopanua midomo yao kwa ajili ya kupiga picha aina ya selfie . Wengine wawili wamejipaka rangi ya bendera ya nchi ya Kenya katika nyuso zao na mmoja kavalia walio katikati kavalia tishati ya nchi ya Kenya.

Bango moja kubwa lililo na nembo ya judiciary na maandishi makubwa ya Nairobi International Trade Fair yaliyo na matengo matano ya vikundi vitano tofauti tofauti vinavyoendelea kikiwa ni wanafunzi, askari na wanafunzi wengine katika hadhara tofauti.

Ndani ya stadium kubwa iliyo na rangi nyeupe kisha kufuatiwa na nyeusi, kisha kufuatiwa na kijani kwenye viti vyake. Kunaonekana mchezaji mmoja anayekimbia kuruka viunzi ,aliyevalia sare za shati ya mikono mifupi iliyo nyekundu na kibao kwenye kifua chake kilichoandikwa Kipchirchir.

Kundi la watu limesimama. Wengine wakiwa wamevalia kofia mekundu yalichorwa na kuandikwa nembo ya KYC na katika ukuta mweupe, pamechorwa jogoo mmoja kama nembo na duara. Kisha mmoja wao asimama kuwahutubia wengine.

Kundi la watu waliovalia makofia ya manjano na masuti meusi wamesimama nyuma ya mimbali iliyoandikwa kwa majina ya kingereza ODM huku mmoja wao akisimama na kuwa hotubia na nyuma yao kabisa kwenye ukuta kunalo jina kubwa limeandikwa house .

Wachezaji kutoka timu ya Kenya Airways waliovalia sare zao za Kenya Airways zilizo nyekundu na kijani katika upande wa mkono wainua gadhabu waliopokea iliyochorwa tembo wawili waliyoshikanisha pembe zao kisha wao wakasherehekea kwa kuinua mikono yao.

Watu wanao shangilia akiwa karibu sana na kamera wakiwa na bubusera mdomoni akiipuliza wengine wakiwa na mavazi mekundu ,wengine mavazi yao kama bendera ya nchi ya Kenya wakieza kupuriza ilihali mandari ya nyuma yakiwa havivu bila kuonekana kwa uzuri.

Halaiki ya watu wenye tabasamu katika nyuso zao mstari wa mbele kabisa wakiwa wamevalia sare yenye rangi nyekundu na weusi na kijani kisha wanawake wawili pande na pande naye mwanaume kati yao aliyeshika chupa ya tusker .

Halaiki ya watu, chini ya jumba kimoja. Kwenye nyuso zenye tabasamu na shangwe kubwa. Wainua mikono na wengine kupiga makofi. Kunayo rangi yaliyokolea katika nguo zao ni nyeupe na samawati.

Katika stadiumu upande wa kushoto ukiwa na viti vya blue , nayo 'gridi' katikati na ngazi za kupandia, kisha upande huo mwingine pakiwa na viti vya rangi nyekundu, watu wameketii wakivalia barakoa. Upande wa ndani wa uwanja waonekana wanadada wawili wakicheza mpira.

Kwenye stadiumu ambapo viti vimepangwa kulingana na rangi za bendera ya Kenya kuonekana kikundi cha wachezaji waliosimama wakiwa wamevalia sare ya tishati ya buluu na suruali fupi ya buluu nayo soksi nyeusi na viatu vya kuchezea.

Katika chumba cha huduma ya kiserikali tunaona milango ya ofisi imefunguliwa nayo rangi ya kijani na nyekundu imekolea katika pande za chini upande wa juu ukiwa ni kioo cha kutazamia kwenda ndani . Mlango wa ndani tunamwona mhudumu mmoja aliyevalia shati nyeupe na suruali mrefu nyeusi.

Sehemu ya mahakamani palipo inuka sehemu ya juu, pakiwa ni watu watatu nao wamevalia sare ya rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi na bendera kama ya nchi ya Kenya na nchi nyingine ikiwepo upande wa mbele, kisha upande chini pakiwepo na watu walioketi kuangalia ukumbi.

Katika mandhari hafifu ya nyuma tunaona stadiamu kubwa palipo na halaiki kubwa ya watu .Kisha ndani ya uwanja tunaona wachezaji wenye sare ya bluu wakiwa wameshikana sako kwa bako wameinua mikono na kuekeana kwenye mabega na neno dogo Betika karibu na miguu yao.

Viti vya plastiki vya rangi ya samawati vimepangwa ndani ya hema. Nao watu wahudumu wanaonekana kuketi kwenye meza, sako kwa bako wakizungumzia jambo na tarakilishi ii mbele yao. Mbele ya hema kuna vijikaratasi vilivyoandikwa, Police Abstract DCI Good Conduct .

Katika stadiamu , maandhari ya nyuma yaonyesha watu walioketi wakishabikia mpira. Ndani kwenye kuta za stadiamu pakiwa pamewekwa nembo ya Gormahia na Kati kati ya uwanja tunaona timu mbili zacheza, moja yenye sare ya bluu na ingine ya sare ya kijani.

Yaonekana mashibiki wa timu walioshinda kombe yenye kutokana na mchezo wao kuinua kombe hilo juu ,wakiwa wamevalia sare yao ya rangi ya manjano na kijani kwa mchanganyiko na mtoto kainua mpira juu ya kichwa chake, waliovaa rangi ya manjano na kijivu.

Katika stadiamu, watu wanaonekana kuketi kwa viti vya juu vilivyo vyeusi kisha viti vinavyofuata vikiwa vyekundu na kisha kijani na gridi inayotenganisha wachezaji wa mpira wa boli wakiwa wanawake wawili nao wanawake wengine wakiwafuata nyuma yao.

Katika jumba kikubwa cha kutolea huduma kwa wananchi , wananchi wameketi katika viti wakipiga foleni wakielekea katika kaunta ambayo nambari moja mbele yake kuna yaliyoandikwa katikati rangi nyeupe ndani ya mandhari nyuma ya rangi nyeusi na mbele yake rangi nyekundu inayoonekana kama bendera ya Kenya. Wanaume kadhaa wamesimama katika chumba hii.

Katika uwanja wa kuchezea mpira, kunaonekana mbele kabisa mwanamke aliyesimama akavalia jezi ya nguo kama bendera ya Kenya iliyoandikwa katika kituo chake Kenya Airways na watu wengi upande wa nyuma wanatazama mpira unaoendelea.

Huduma inatolewa kwa watu wengi waliopanga foleni ilhali mhudumu ameketi. Nyuma ya meza ya udhurungi kuna tarakilishi mbele yake. Akiendelea kufanya huduma wengine wakimwangalia.

Umati mkubwa wa watu waonekana kwenye picha, upande wa mbele chini tuna nembo kubwa ya 'Kenya Rugby' iliyochorwa. Kisha watu waliovalia nguo nyeupe na nyeusi, zingine zikiwa ni bendera za ni nchi ya Kenya. Wengine waketi, lakini upande wa mwisho ambapo tunaona viti vilivyokuwa bila watu.

Uwanja moja mkubwa wa michezo nyuma kabisaa vikiwemo viti vyeusi kisha Kati vyeupe Kwa rangi ndogo katika tena vyekundu na kumalizia kijani. Anaonekana mchezaji mmoja akiruka vyunzi huku wengine walioketi kandokando wakieza kumtazama.

Watu watatu waonekana kwenye picha wakiwa wamevalia sare ya rangi nyekundu na mingoro mieusi nayo skafu nyeupe shingoni pao. Wanawake wawili upande wa kushoto na mwanaume mmoja mwenye barakoa mkononi karibu na kifua upande wa kulia.

Umati wa watu umeeza kumzingira mwanaume mmoja aliyevalia suti ya kijivu, aliye kando yake mwanamke mmoja aliyenyoa denge kisha mbele yake karibu na meza pana wakili mmoja aliyevalia sare yake nyeusi na kando karibu nayo upande wa mbele mawakili waliovalia sare yao nyeusi na nyekundu.

Mbele ya jumba kimoja kilicho na kibandiko mbele yake karibu na paa kilichoandikwa The Judiciary Tribunal, Specialized court for faster and effective district settlement kisha chini yake wameketi wahudumu waliovalia sare ya shati nyeupe mengine kijani wameketi mstari wa mbele kwenye viti na wa nyuma wakaweza kusimama.

Tinga tinga moja aina ya hyundai imesimama katika sehemu ya ujenzi palipo na mshororo uliojengwa. Nayo kokoto yamwagwa katika sehemu nyingine kama sehemu ya nyuma ya nyumba ghorofa iliyosimamishwa kutokana na ujenzi.

Chumba kimoja kikiwa, kilicho na nembo ya huduma Kenya. Wahudumu wamesimama mbele yake kwa foleni wakiwa wamevalia sare yao ya shati nyeupe na suruali ndefu nyeusi wakitazama kamera katika umbali

Halaiki ya watu chini ya mwavuli mmoja mkubwa wa manjano ulio maandishi makubwa mama miradi Millicent Omanga kisha chini yake kijana anatabasamu mwenye miwani aliyevalia blausi nyeusi na suruali ndefu nyeusi.

Ni chumba cha huduma ambapo wahudumu waliovalia sare nyeupe na mingaro nyekundu wamesimama ndani upande wa mbele wa meza na mwanamke aliye na tarakilishi juu ya meza akiwa anawasajili.

Mwanaume mmoja mwenye suti ya kijivu na tai ya majano na shati ya samawati amesimama kando mwanamke aliye valia kanzu mrefu kama sare ya rangi ya nyeusi na nyekundu na samawati na nyeupe naye nyuma yake kuna umati mkubwa wa watu unaomwangalia.

Picha tatu zilizounganishwa kwa pamoja, ya kwanza kabisa ikiwa ni ya mwanaume aliyebeba Quran aeza kuapa, ya pili ikiwa ni ya mwanamke mmoja aliyeeba bibilia ili kuapa ya tatu ikiwa ni ya umati wengi wa watu wa wanasheria wanasimama kwa pamoja.

Mbele ya chumba kimoja kilicho na nembo ya huduma Kenya inaonekana. Askari mmoja amesimama kwenye lango na watu waondoka kupitia kwa lango hicho na upande wa karibu na mlango pakiwa na sehemu ya dirisha iliyo nyekundu na maandishi yakaandikwa kwa rangi ya nyeupe.

Huduma ya jamiii huku walioketi nyuma ya kiti kama wahudumu wakiandika kwenye makaratasi habari wanayopewa na waliokuja kuhudumiwa, na umbali kidogo katika mandhari ya nyuma tunaona mmoja aliyevalia sketi nyekundu na fulana la manjano akiwa kwa mazungumzo ya ndani na dada aliyavalia fulana mrefu nyeupe na kushuka nywele za kamba mrefu.

Katika chumba cha huduma tunaona juu ya mlango puta zilizounganishwa pamoja kisha chini kwenye meza mashine ya uchapishaji nao wahudumu waliovalia sare yenye shati nyeupe na sketi nyeusi na viatu nyeusi wamesimama mlangoni huku mmoja akihudumia na kuchapisha.

Bango moja kubwa la rangi ya kahawa hafifu iliyokauka. Katika upande wa kuia limeandikwa jina blog nayo upande wa kati jina supreme court katika mandari ya rangi nyekundu na upande wa juu picha ya nyumba moja kubwa yaliyo na nguzo zilizo upande wa mbele.

Ndani ya chumba cha huduma ya umma ambapo wafanyikazi wameketi waliovalia sare ya shati nyeupe na fulana ya mikono mifupi nyeusi. Huku nyuma kwa ukuta pakiwa pameandika maandishi Towards service exellence .

Mwanamke mmoja mwenye blaosi ya samawati na aliyeshuka na miwani amesimama mbele ya microphone akikodoloea macho, ameketi nyuma kwa kiti kirefu ambacho kichwa chaweza kuekelewa kuegemezwa kwake na mgongo keusi, naye katika upande wa mandhari ya nyuma wanao nembo iliyo na maandishi JSC.

Halaiki ya watu wamesimama huku mawakili watatu waliovalia sare yao nyekundu wamesimama wakimwangalia mmoja aliyevalia suti ya kijani kijivu anaingiza mkono kwenye mfuko na kuangalia kwa hamaki.

Umati wa watu husherehekea mgombea mmoja, anayesimama na kuwasalamia watu kwa kuwanyoshea mkono. Amevalia kofia yenye rangi nyeusi na vipande ya manjano. Nao watu wanazo bendera wanapeperusha hewani na kupiga kelele kwa ajili ya mgombea wao.

Rais mstaafu, Uhuru Kenyatta, akisindikizwa na umati wa watu. Anatabasamu akiangalia kuna kamera huku wake akitembea nyuma yake. Anaonekana ametoka nyumba yenye kuta nyeupe na handaki inayozingira ya chuma zilizo pale.

Umati mkubwa wa watu huonekana ,huku wainua bango lenye maandishi na nembo " Al Asisia FC" nao wa mbele waonekana katika nguo za manjano ukiwa umati wa nyuma, na maandhari ya nyuma yakionekana yakiwa na miti.

Halaiki ya watu yenye nyuso za kutabasamu, wamesimama. Huko mbele kabisa, twaona mwanamke aliyeshika kalatasi ya rangi ya samawati na mandishi ya manjano .Na kisha mwanaume mwingine ,akashika nyingine nyeupe na rangi ya samawati iliyokuwa na madoa yake. Amavalia suti ya kijivu na mwanamke aliye kati yao kavalia linda ya blue .

Katika mandhari ya fifi ya nyuma yaliyo meusi , mbele paonekana mwanaume mmoja na mwanamke mmoja mwanaume huyu ameshika mkono wa mwanamke yule wote waonekana kutabasamu. Mwanaume huyu amevaa fulana mikono ikiwa meupe na mistari ya mekundu na meupe kati na mwekundu mwishowe kisha upande wa tumbo ya fulana yake ikiwa ni nyekundu.

Kundi la mashabiki waliovalia sare ya manjano iliyo na maandishi makubwa Tusker waonekana kusherekea naye mmoja kando aliyevalia shati ya mikono mirefu ya samawati.

Ndani ya chumba chenye nyumba ya mandhari hafifu ya giza. Yaonekana watu wenye kushangilia mpira walio kuwa na rangi nyekundu kama fulana zao iliyokolea wakiinua mikono juu na kushangilia mpira unaoendelea katika ukumbi.

Halaiki ya watu wanaoshabikia mpira upande wa mbele ukiwa na mwanamke anayeinua mikono kwenye bango Gormahia Fc. Akiwa amevalia shati jeupe naye upande mwingine karibu naye mwanaume aliyevalia shati ya kijani iliyoandikwa Sportpesa kisha rangi ya kijani kukolea kwenye picha.

Chini ya jumba kimoja, halaiki ya watu waonekana kuinua mikono kama kushangilia huku amevaa tisheti fupi la rangi ya manjano, na mikono ya rangi ya nyeusi wameinua mikono juu na kushangilia wengine wakiwa na vichupa vya pombe mikononi.

Katika uwanja wa michezo ambapo mistari meupe katika sakafu nyekundu imechorwa, wanariadha wanaonenakana kuanza riadha yao ya mbio, huku kwenye stadium juu watu wameketi wakiangalia na kushabikia mbio za marathon inayoendelea.

Wachezaji wenye sare ya zambarau na ming'ora nyeupe...nyeupe washangilia kwa kuinua kombe walioshinda kati yao huku nyuma yao wakiwa na nyumba ya buluu na imepakwa rangi sehemu ya chini nyeupe.

Ni chumba cha kutolea huduma kwa wananchi, chenye nembo yake Huduma Kenya na watu wamesimama kwenye foleni, huku moja wao akiwaelekeza na kuwaongoza. Kuna viti mbele yake ambao, mkutano huketi na kamera zimeelekezwa upande wa watu.

Kioo kikubwa kilicho na tundo wa kupokea huduma ndani ya ofisi moja kuonekana watu wawili waliovalia sare ya na fulana ya zambarao na shati fupi nyeupe . Mmoja anaonekana kufinya katika tarakilishi.

Halaiki ya watu ilionekana kutembea kwenye barabara huku walio mbele wamebeba bango moja kubwa lenye maandishi makubwa court annex mediation upande wa kulia ukiwa una nembo ya nchi ya kenya na upande mwingine ukiwa na nembo ya kositi.

Wachezaji wa mpira walio na vinyasa vya rangi ya nyeusi na tishati za rangi ya manjano wamekusanyika pamoja na kushikana bega kwa bega kwa kupiga dua nao wamevalia sare tayari kuanza kucheza mpira.

Kwa ofisi ya kutolea huduma za kiserikali iliyo na milango ya hudhurungi na juu ya safu jalada moja liko limewekwa nayo kando wanawake wawili mmoja aliyeketi upande wa ndani na mwingine upande wa nje ilihali wa ndani amevalia sare shati nyeupe iliyona vipande vyekundu.

Mashabiki wengi waliofika katika uwanja mkubwa kwa kuja kusherehekea hafla iliyoko kila mtu aliye katika shughuli yake kuangalia pande tofauti na wengine waketi katika vitengo vya ngazi iliyo katika uwanja huo pahali palipo kutengea watu kuketi.

Yaonekana watu watatu, wanawake wawili waliovalia sare ya mahakama kuu ya nchi ya Kenya na mmoja kati yao ambaye anaonekana ameinua bibilia Kwa mkono wake wa kumi akiapa mbele ya umati na nyuma yao kabisa katika mandhari ya nyuma kunazo bendera nne za Kenya.

Chumba kimoja kikubwa cha huduma, kilicho na watu walio ndani yake, wamevalia sare iliyo na rangi nyeupe ya kukolea na upande wa mikono nyekundu. Kisha, nembo ya Huduma Kenya, katika kipaji cha kifuko chao.

Halaiki kubwa ya watu wamesimama huku upande wa juu wa picha pakiwa na bango lililoandikww Live Kasarani Stadium . Na mbele tunaona mwanaume mmoja ameinua Biblia mkononi mwake na mwanamke aliye upande wake wa kushoto aweza kumwangalia. Upande wa mbele kabisa akiwa na mwanamke mmoja anayeongea kwenye microphone , amevalia sare nyekundu na nyeusi.

Katika chumba cha kutolea huduma chenye nembo ya Huduma Kenya, paonekana watu wameketi kwenye viti vyeusi karibu na meza, nao wamevalia sare nyeupe na vulana nyeusi na mwengine aliyevalia suti ya koti ya blue , amevalia barakoa anasimama akielekea kwenye huduma.

Wachezaji onekana kupiga mazoezi uwanjani, uku wakiwa katika Kwa harakati ya kukimbia wamevalia chezi yao ya rangi ya bluu nayo katika kifua wanao nembo ya rangi ya kijani.

Ndani ya chumba cha huduma ya umma unaonekana watu wameketi katika viti vilivyopangwa katika mpangilio wa safu. Naye mbele kabisa wameketi karibu na kaunta yaliyokuwa na vibao vimeandikwa " KRA services ". Mbele Yao ikiwa tarakilishi na dirisha.

Uwanja wa mchezo sehemu ya mbele ya griti walipoketi wanawake wenye sare ya samawati na rangi nyeupe inyoonekana mmoja wao akasimama kati yao kushangilia na kupiga makofi ihali wengine wameketi na viti vywa nyuma viekundu.

Penye mandhari ya nyuma waonekana hafifu ya halaiki ya watu walioketi na kushangilia mechi nao penye uwanja pana timu mbili moja iliyovalia kijani kibichi na manjano na nyingine ikavalia sare nyekundu na suruali nyeusi na soksi nyeusi na nyekundu iliyopigwa msitari wakikimbia wakicheza mpira wa kandanda.

Mashabiki, waliovalia sare nyeusi wainua mikono kushangilia huku walio katika mbele waishika bendera ya inchi ya Kenya, na ubango nyuma wakiwa na mchezaji mmoja, wengine wainua maua kama waliotunukiwa.

Katika chumba cha kutolea huduma kwa wananchi ikiisha na nembo Huduma Kenya, penye meza kubwa mrefu nao walioketi nyuma ya meza wakiwa wamevalia sare nyeusi na nyekundu na nyeupe.

Halaiki ya watu waliosimama mbele ya jukua wanaomwangalia mmoja wao aliyesimama kwenye jukua lililoandikwa "ODM" kisha nyuma kuna bango moja kubwa lilioandikwa " Chungwa House" na picha ya mmoja aliyeshika mikrofoni akinyoosha mkono akihutubia.

Upande wa kushoto kunaonekana jengo kubwa nalo bango ni kubwa lenye maandishi, Nairobi General na pikipiki yasimama katika kibarabara kidogo, kuna pikipiki nyingine upande wa chini, magari yatoka sehemu nyingine ya barabara kuelekea sehemu mkabala.

Chini ya paa la mabati kunaonekana watu wamesimama walio na sare ya shati nyekundu nayo chini kabisa wengine wamesimama wakiwa wametenganishwa na creti wengine nyuma wakainua bendera ya nchi ya kenya wengine kutazama kana kwamba ni mpira.

Mashabiki wa timu la Gor Mahia wanaonekana wamekusanyika pamoja na nguo zao za kijani zenye maandishi makubwa mbele kwenye kifua Gor Mahia , Sport Pesa na wengine majina ya watu kama Maraka naye kati yao mmoja anaonekana amesimama na sare nyeupe na kijani aliyeinua bango kubwa lililoandikwa we need Mancity.

Yaonekana meza mrefu yenye rangi ya kahawa kando yako ikiwa na creti mrefu ya chuma kisha kwenda mwisho nyuma kunayo foleni moja kubwa iliyopigwa na watu wengi wenye wa kwanza akiwa amevalia kanzu ndefu na thurubui kichwani pake.

Wachezaji wacheza mpira wa kandanda. Na ilhali mmoja wao kati yao amevaa nguo ya nyekundu ,sare nyekundu na wengine wamevaa majani. Nyuma uwanjani kuna viti vyekundu, samawati, na zambarau, vimepangwa katika mpangilio wa laini.

Wanadada wanne na mwanaume mmoja nyuma yao. Wanadada wamevalia shati za mikono mifupi zilizo za ushabiki wa timu ya Gormahia ilhali mmoja amevalia ya Tuzo kuonekana kumpinga yule ambaye amevalia ya Tuzo.

Wanaume wawili wasimama kando kando na mwanamke mmoja Kati Yao na wainua sevieti katika mikono yao wakitabasamu wanapopigwa picha. Maandhari nyuma Yana maandishi yaliyoandikwa " State of the Judiciary and the adminstration ".

Mwanaume mmoja na wanadada wawili wamesimama huku wa katikati akiinua Bibilia kana kwamba ni kuapa. Mabendera nne za nchi za Kenya zikiwa zimeinuliwa. Wanao microphone kama kuweza kuongea na watu.

Katika huduma ya jamii inaonekana wafanyakazi kunayo meza kubwa ya rangi ya kahawa ambao na wafanyakazi waliovalia sare ya shati nyeupe na suruali za shati nyeusi na tarakilishi zilizo juu ya meza.

Hema kubwa la huduma, upande wa nyuma pakiwa na bango kubwa la kijani na maandishi makubwa meupe yaliyoandikwa huduma mass, kisha katikati, pana watu walioketi upande wa nyuma ya meza, wakiwa ni wahudumu waliyovalia sare nyeupe kisha aproni ya manjano.